Kuna duka kubwa la nguo la kifahari, liitwa Fazal the Luxury Boutique. Duka hilo lina madirisha makubwa yanayoonyesha nguo za kiume, zikiwa zimevaliwa na mannequins . Mambo ya ndani yamepambwa kwa umaridadi na mwonekano wa kisasa.

Duka la nguo la LC Waikiki linaonekana likiwa na bidhaa mbali mbali kwa ajili ya kuuza. Mabango makubwa za Sale yanaonekana yakitangaza punguzo la hadi asilimia hamsini, arubaini na thalatini. Nguo za aina mbali mbali zinaonekana kwenye rafu na Manequin ndani ya duka zikiwafutia wateja.

Hili ni kundi la nguo lililopangwa vizuri, likionyesha aina mbalimbali za mavazi yaliyopangwa kwenye reki na rafu. Maua ya ndani yanapamba nafasi, yakiongeza mguso wa asili na utulivu. Sakafu ina muundo wa mbao wenye kupendeza, na kuta zimepakwa rangi ya kijani kibichi, zikipa duka muonekano wa kuvutia.

Duka la nguo na viatu linaonekana likiwa na mannequin iliyovalia shati lenye michoro la rangi ya kahawia na nyeusi mbele. Ndani ya duka, kuna rafu zilizojaa viatu mbalimbali na nguo zilizopangwa kwa ustadi. Hii inaashiria biashara ya nguo na vifaa vya mitindo.

Ndani ya duka, wanasesere wengi wamepambwa kwa mavazi mbali mbali. Kuna suti, mashati, na suruali, zikionyesha mitindo tofauti ya nguo za kiume. Mapambo mekundu na meupe yanaongeza mvuto kwenye onyesho la bidhaa. Ni dirisha la duka la kisasa lenye nguo maridadi.

Maduka yenye bidhaa nyingi yamepangwa kwa rafu, yakionyesha aina mbalimbali za bidhaa. Rafu za rangi ya buluu zimetengenezwa kwa chuma na kujaa bidhaa zilizofungashwa. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa nguo au vitambaa, zikiwa zimefungwa kwenye plastiki.

Duka la Wool worths liko wazi na madirisha makubwa ya kioo. Ndani, nguo na bidhaa nyingine zimepangwa vizuri zikisubiri wateja. Nje ya duka, sakafu nyeupe na safi inaakisi mwanga. Inaonekana ni duka kubwa la rejareja katika maduka makubwa.

Ndani ya duka la kisasa la nguo, bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa uangalifu kwenye meza na rafu. Taa za kifahari zimetundikwa juu zikimulika bidhaa. Nguo, viatu na vifaa vingine vimepangwa vizuri vikisubiri wateja, Hali ya duka inaonyesha mpangilio mzuri.

Safu ya manequins imeonyesha nguo mbalimbali za rangi tofauti, zikiwemo magauni na nguo za kawaida. Nyuma yao, kuna bango kubwa lenye picha.

Duka la nguo linaonekana likiwa limepambwa. Rafu zimejaa nguo zilizokunjwa vizuri na kutundikwa. Nguo za rangi mbalimbali zinaonyeshwa. Hii inaweza duka la kisasa la nguo nchini Kenya.

Duka la nguo linaonekana likiwa na vitu vingi. Mannequin zimevalishwa nguo mbalimbali za kisasa. Kuna bango lenye majina ya chapa tofauti za nguo. Huu ni mwonekano wa duka la kisasa la nguo za wanaume nchini Kenya.

Kidawati cha mannequin kimepambwa kwa vifaa vya mitindo, mifuko, viatu na miwani vimeonyeshwa kwa ustadi. Hii inaonekana kuwa duka la nguo au vifaa vya mitindo, inaonyesha bidha za kisasa za mapambo na mavazi.

Mtu anashikilia shati jeusi lenye picha ya mchezaji wa mpira wa kikapu. Nguo zingine zimetundikwa kwenye reke za chuma dukani. Taa za neon zinaongeza mwanga na mandhari ya kisasa. Hii inaonekana kuwa duka la nguo likionyesha bidhaa mpya.

Duka la nguo linaonyesha nguo mbalimbali, zilizopangwa kwenye raki na rafu. Mashati yametundikwa kwenye hanger huku mengine yakiwa yamekunjwa vizuri kwenye rafu.

Hii ni duka la nguo za wanaume. Suti na jaketi nyingi zimepangwa kwa safu, zina rangi na mitindo tofauti. Kuna rafu mbili zilizojaa nguo. Duka linaonekana kubwa na lenye bidhaa nyingi.

Kuna magari mengi yaliyopangwa kwenye mistari yakiwa na rangi tofauti kama vile buluu, nyekundu na kijivu. Magari yote yanaonekana kuwa mapya na ya kisasa. Na yanaweza kuwa kwenye uwanja wa maonyesho au karakana. Mpagilio huu unaonyesha idadi kubwa ya magari yanayopatikana.

Eneo la kuegesha magari linaonekana likiwa na magari ya kifahari ya rangi tofauti. Magari mawili yanayovutia ni gari la bluu na jingine la rangi ya chungwa, yote yakiwa yameegeshwa kwa mpangilio. Nyuma ya magari kuna muundo wa kivuli uliotengenezwa kwa turubai ukikinga magari kutokana na jua.

Gari la kifahari la Toyota Mark x lenye rangi ya fedha, limesimama kwenye eneo la maegesho. Bamba la nambari ya Kenya, KDV 949E, linaonekana wazi nyuma ya gari. Jengo lenye maduka linaonekana nyuma, likionyesha kuwa eneo hili linaweza kuwa karibu na vituo vya biashara

Gari jeupe aina ya SUV inayoonekana kuwa Volkswagen, imesimama barabarani. Ina muundo wa kisasa na taa za mbele zenye kung'aa. Nyuma ya gari kuna miti na mabango ya barabarani. Yanaashiria mazingira ya mjini. Hali ya hewa inaonekana kuwa safi na anga la bluu likionyesa mchana.

Gari la kisasa la kifahari, lenye rangi ya bluu na kijivu limesimama kwenye eneo la kijani kibichi. Magurudumu yake yana muundo wa kipekee yakiongeza uzuri wa gari. Nyuma yake kuna magari mengine yaliyopaki, na miti mirefu inaonekana kwa mbali.

Gari jeupe aina ya Toyota ambalo mara nyingi hutumika kama matatu au gari la abiria limesimama kwenye barabara ya lami. Bumper la nambari ya Kenya linaonekana wazi nyuma ya gari. Gari hili linaonekana liko katika hali nzuri likiwa safi na tayari kwa safari.

Kuna trela kubwa ya kubebea magari yenye rangi ya buluu iliyosimama nje trela hio ina magurudumu matatu upande mmoja na sehemu zake za kuparki magari zimewekwa wazi tayari kutumika nyuma ya trela kuna majengo na mimea ya kijani kibichi.

Badi dogo jeupe limeegeshwa kando ya barabara likionyesha limeandikwa hill court kwenye jengo jirani. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika yakionyesha hali ya hewa nzuri. Basi hili linaonekana kuwa katika eneo la makazi au biashara likiwa tayari kusafirisha abiria au bidhaa.

Magari kadhaa yamepaki kwenye eneo la nyasi yakizungukwa na miti mirefu. Watu wachache wamesimama karibu na magari wakizungumza au kupumzika. Mandhari inaonyesha eneo tulivu na la asili linalofaa kwa mkusanyiko wa nje.

Mwanaume anaosha gari jekundu ambalo limevuliwa baadhi ya sehemu zake. Anatumia hose ya maji yenye nguvu, kusafisha ndani na nje ya gari. Gari linaonekana kuwa katika mchakato wa ukarabati au kutengeneza upya. Mazingira yanaonyesha kuwa, yuko katika eneo la wazi, labda karakana au sehemu ya kutengeneza magari.

Lori kubwa la kusafirisha magari, linaonekana likiwa limebeba magari kadhaa ya abiria. Magari hayo yamewekwa kwa uangalifu kwenye ghorofa mbili za lori hilo, yakionyesha usafirishaji wa magari mengi. Mazingira yanaonekana kuwa wazi, labda barabarani au kwenye eneo la wazi lenye miti kwa nyuma.

Mwanaume na mwanamke wanakutana na muuzaji wa magari katika eneo lililojaa magari. Wanapeana mkono wakionyesha makubaliano au mwisho wa biashara. Magari mengi yamepangwa kwa sakafu yakisubiri wamiliki wao wapya. Anga lina mawingu likiongeza hisia ya utulivu.

Gari dogo la abiria aina ya van lenye rangi ya fedha limesimama kwenye eneo lenye changarawe. Lina nambari ya usajili ya Kenya KDR 795L. Nyuma yake kuna miti na anga la buluu lenye mawingu machache kuashiria hali ya hewa nzuri.

Gari jeusi aina ya hatchback limesimama kwenye eneo la kijani kibichi, lenye nyasi .Rimu za magurudumu zina muundo wa kipekee unao vutia macho. Kando yake ,gari lingine jeupe linaonekana kwa sehemu. Eneo hili lina miti kwa mbali, likionyesha mazingira ya nje. Labda katika uwanja au kando ya barabara.

Gari jeupe la kisasa limeegeshwa kwenye barabara enye vumbi. Namba ya usajili ya Kenya KCE 882P inaonekana wazi nyuma ya gari. Uzio wa chuma umesimama nyuma ya gari ukionyesha eneo lenye uzio. Inaonekana kama gari la kibinafsi lililopigwa picha mchana.

Eneo la nje linaonyesha magari yakiwa yameegeshwa. Kuna watu wamekusanyika na wengine wamekaa chini. Miti mirefu inatoa kivuli katika mandhari ya asili. Siku inaonekana kuwa na jua ikionyesha hali nzuri ya hewa.

Magari kadhaa yamepaki kwenye eneo la wazi, lenye nyasi. Kuna miti mingi mirefu inayoonekana nyuma. Watu wachache wako karibu na magari. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua kali ikionyesha mchana.

Ndani ya gari kubwa. Viti vimepangwa kwa safu kadhaa. Viti vya nyuma vinaonekana vikiwa na nafasi ya kutosha kwa abiria.

Magari kadhaa yanabebwa na lori maalum. Lori hilo lina ghorofa mbili za kubeba magari, yanatazamiwa kusafirishwa kwenda sehemu nyingine. Hali ya hewa ni zuri, jua likiwaka angani.

Gari jeupe la michezo, limesimama mbele ya kituo cha huduma. Maneno service na autodoor , yanaonekana juu ya milango ya kioo. Milango ya kituo inaonekana kuwa wazi na tayari kupokea gari. Hii inaonekana kuwa gereji ya kisasa au kituo cha matengenezo ya magari.

Gari la Toyota Mark X rangi ya fedha limepaki nje, lina namba ya usajili ya Kenya, KBV 949A. Limepaki kwenye barabara ya kifahari labda jumba la maenyesho. Hii inaonyesha gari la kibinafsi Nairobi likionyesha magari yanayopatikana soko.

Mikono miwili inapeana salamu za makubaliano. Mtu mmoja anatoa funguo ya gari akionyesha ununuzi au makabidhiano. Gari jeupe linaonekana nyuma likionyesha mazingira ya biashara. Hii inaashiria kukamilika kwa biashara.

Gari ya zamani, rangi ya manjano na milia nyeusi limepaki kwenye nyasi. Linaonekana limepakwa rangi mpya na lina namba ya usajili ya Kenya, KPF 200.Kuna ukuta ma matofali nyuma yake. Hii linaweza kuwa gari la kawaida au la kukusanya samadi.

Magari mawili yamepaki kwenye nyasi, milango ikiwa wazi, watu wamejikusanya karibu na magari hayo. Miti inonekana nyuma ikionyesha eneo la nje, hali ya hewa inonekana kuwa nzuri ikiruhusu shuguli nje.

Magari kadhaa yamepaki kwenye eneo la kijani. Kuna miti mirefu inayozunguka eneo hilo, Anga linaonekana wazi na jua linawaka. Inaashiria tukio la nje au mkusanyiko wa watu.

Lori la kubebea magari limesimama barabarani. Magari kadhaa yakifahari yamepakizwa juu yake. Mazingira yanaonekana kuwa wazi labda karibu na barabara kuu. Hii inaonyesha usafirishaji ya magari mapya au yaliyotumika.

Magari mawili meusi yametembea kwenye nyasi. Milango ya magari imefunguliwa na watu wanaonekana wakiingia au kutoka. Miti ya kijani kibichi inafanya mandhari ya nyuma. Hali ya hewa ni nzuri ikionyesha siku tulivu nje.

Gari jeusi aina ya Subaru Forester limeegeshwa kwenye eneo la changarawe likiwa limezungukwa na magari mengine. Bumper la nambari la gari linaonekana wazi mbele likisomeka KBB 862R.

Magari mawili yamepaki katika eneo la wazi. Mtu mmoja amesimama akitazama mbele. Amevaa koti refu jeusi. Nyuma ya magari kuna misitu au miti mirefu watu wengine wanaonekana karibu na gari kubwa la mizigo. Hali ya hewa inaonekana kuwa ya jua ikionyesha mchana.

Gari aina ya pick up limeegeshwa kwenye nyasi. Mtu amesimama karibu na sehemu ya nyuma ya gari. Mandhari ina miti mirefu na nyasi za kijani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua na utulivu.

Ujenzi wa mabasi unaonekana ukiendelea. Mabasi ya njano na meupe yamepangwa kwenye eneo la kiwanda. Sehemu za basi zimetenganishwa zikionyesha hatua za ujenzi. Hii inaweza kuwa kiwanda cha kutengeneza magari au karakana kubwa.

Katika ghala au stoo kuna marundo ya nguo zilizofungashwa. Zimefungwa kwa kamba nyeusi zikiwa tayari kwa usafirishaji au kuhifadhiwa. Baadhi ya nguo zinaonekana kuwa na rangi angavu zikionyesha aina mbalimbali za vitambaa. Mrundiko wa nguo umejaza sehemu kubwa ya eneo hilo.

Soko lenye shughuli nyingi linaonyesha mayai yaliyopangwa kwenye viganda vingi yakiwa tayari kuuzwa. Karibu na mayai mifuko ya viazi na mazao mengine ya shambani yamekusanywa pamoja na matunda yaliyopangwa kwa kuvutia nyuma. Bei zimeandikwa kwenye karatasi zilizokunjwa zikiashiria biashara inayoendelea.

Hili ni soko la wazi likiwa na vibanda vingi vilivyofuikwa vikiuza bidhaa mbalimbali. Baadhi za saa na ufundi zimetundikwa chini na kwenye meza zikiwemo sanamu ndogo, mapambo na vyungu. Watu wanaonekana wakitemeba na kununua, huku majengo marefu yakionekana kwa mbali nyuma.

Hili ni bucha lenye wingi wa wateja, ambapo wafanyakazi wanashughulika na kuandaa nyama. Vipande vikubwa vya nyama vimewekwa juu, vikiashiria wingi wa bidhaa na ukubwa wake. Wafanyakazi wamevalia aproni nyeupe na nyekundu, wakionekana wakikata na kuandaa nyama kwa uangalifu

Kunaonekana soko lenye bidhaa mbalimbali za shambani. Tangawizi imepangwa kwenye kreti kubwa ya kijani na vitunguu vimejaa kwenye vikapu na magunia. Pembeni, magunia mengine yamejaa mboga mboga. Hali ya eneo inaonekana kuwa na shughuli nyingi, ikionyesha biashara inayoendelea.

Barabara kuu inayoongoza kwenye soko la ndani, imejaa bidhaa za kitamaduni zilizopangwa kando kando. Mifuko, sanaa za mikono na nguo zenye rangi mbalimbali zimeonyeshwa kwa wateja. Watu wachache wanatembea katikati ya njia wakifijali bidhaa. Dari refu na kuta za rangi ya njano zinaashiria jengo la zamani la soko.

Maduka ya wazi yaliyo jaa bidhaa za Sanaa na ufundi yanaonekana. Bidhaa mbali mbali kama shanga, mikoba na mapambo yametundikwa na kuwekwa mezani. Linaonekana kuwa soko la bidhaa za kienyeji au la watalii. Mazingira yanaonyesha shughuli za biashara.

Rundo kubwa la mboga mboga na mimea linaonekana likionyesha upya na aina mbalimbali. Kuna figili nyekundu zilizong'aa. Kabeji kijani kibichi na rundo la mboga za majani. Pia kuna mimea mingine ya kijani kibichi ikiwemo rosemary na mimea mingine inayofanana na bizari zikionyesha utofauti wa mazao sokoni.

Huu ni mfano wa soko la wazi, lenye bidhaa za sanaa na ufundi wa mikono, safu ndefu ya sanamu za kuchongwa ,hasa tembo na viguri za kibinadamu ,zimepangwa kwa ajili ya kuuza. Kando kando kuna bidhaa zingine ndogo, za mapambo na ufundi.

Chumba baridi kimejaa ndizi zilizoiva zikihifadhiwa kwenye masanduku na kuwekwa chini. Ndizi nyingi zimepangwa kwa uangalifu zikionyesha wingi wa matunda. Ukuta mweupe na taa za juu zinasisitiza mazingira ya uhifadhi. Ni ghala la ndizi zilizokusanywa.

Nguzo ya mbao imeshikilia rundo kubwa la nguo zenye rangi na michoro mbalimbali zilizorundikana chini. Baadhi ya nguo pia zimetundikwa kwenye kamba nyuma, zikionyesha soko la nguo au duka la mitumba. Chini ya nguzo na nguo, kuna uchafu na takataka kuashiria mazingira yasiyo safi.

Barabara yenye shughuli nyingi inaonyesha soko la wazi likiwa limejaa watu na bidhaa mbalimbali. Wafanyabiashara wameweka bidhaa zao ikiwemo mboga na matunda chini au kwenye meza ndogo. Baadhi ya watu wanatembea katikati ya soko huku wengine wakinunua au kuuza bidhaa chini ya miavuli mikubwa ya rangi tofauti.

Soko la bidhaa mbalimbali linaonekana wauzaji wamepanga nguo, vitu na vitu vingine chini ya kibanda. Watu wanatembea katikati ya vibanda wakifanya manunuzi, huu ni soko la wazi lenye shughuli nyingi kama vile soko la Gikomba, Nairobi.

Soko limejaa aina nyingi za mboga na matunda yaliyopangwa vizuri. Vitunguu vyeusi vimetundikwa juu huku bidhaa nyingine zikiwa zimewekwa kwenye masanduku na vikapu.

Soko kubwa, la ndani ilinaonyesha shughuli nyingi. Bidha mbalimbali kama avocado na ndimu zimepangwa kwenye vibanda vya mbao. Watu wanatembea kati ya safu za bidha. Wakifanya manunuzi, nguzo za buluu za jengo zinaonekana zikishikilia paa la soko hilo.

Soko la wazi linaonyesha vifaa vingi vya chuma, kuna sufuria, vyombo na vyombo vingine vya kupikia. Wanaume wanaonekana wakishughulika na bidhaa hizo. Hii inaonekana kuwa eneo la biashara ya vyombo vya nyumba.

Bidhaa ya viatu vya mitumba vimepangwa kwa wingi. Ziko juu ya kitamba cha buluu kilichotandikwa mezani. Muuzaji anaonekana nyuma akitazama bidhaa zake. Huu ni soko la wazi au duka la mitumba.

Hili ni soko la mboga na matunda. Mwanamke mmoja anauza bidhaa zake sokoni. Kuna vitunguu, hoho, matango na viazi vikiuzwa. Watu wengine wanaonekana wakitembea nyumba.

Maua ya mengi yenye rangi tofauti ya mipangwa. Kuna maua ya manjano, zambarau na waridi. Yanaonekana kuwa yamepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Huenda ni soko la maua au duka ya maua.

Dari yenye umbo la upinde imetawala eneo hilo. Chini yake rundo la bidhaa zenye rangi nyekundu zinaonekana. Nguzo za chuma za bluu zimezingira eneo hilo. Hii inaonekana kuwa soko la bidhaa.

Hii ni soko la viatu vya ngozi. Viatu vingi vya ngozi zimepangwa kuuzwa. Baadhi ya viatu vimepangwa kwa shanga. Watu wanaonekana wakinunua au kutazama. Mazingira ya soko yanaonekana kuwa na shughuli nyingi.

Soko la mboga linaonekana likiwa limejaa bidhaa. Matunda na mboga za aina mbalimbali zimepangwa vizuri kwenye vibanda. Taa zinawaka juu zikionyesha kuwa ni usiku au jioni. Hii inaonyesha soko lenye shughuli nyingi za biashara.

Hii ni vinyago na sanaa za kiafrika. Vinyago vingi vimetundikwa kwenye stendi. Lina maumbo na ukubwa mbalimbali, baadhi vimepangwa kwa nywele au shanga. Inaonekana kuwa duka la zawadi au soko la sanaa.

Sehemu kubwa ya chumba cha kupumzikia kinaonekana, ikiwa na sakafu ya mbao gumu yenye rangi nyepesi. Ukuta mmoja una kabati kubwa la burundani lililoundwa kwa marumaru nyeupe na mbao nyeusi likiwa na nafasi ya runinga katikati.

Majengo matatu marefu yaliyojengwa kwa matofali ya saruji yanaonekana yakiwa bado hayajakamilika. Kila jengo lina madirisha mengi tupu yakiashiria kuwa ujenzi unaendelea. Kamba za umeme zimepita juu ya majengo huku anga likiwa na mawingu machache.

Jengo la matofali lina bango kubwa la Ofice suites to let . Nambari ya simu imeandikwa wazi kwa mawasiliaono pamoja na baruapepe. Juu ya bango, kuna ishara ya onyo kuhusu ufuatiliaji wa CCTV. Ni jengo la kibiashara linalotafuta wapangaji.

Majengo mawili yanaonekana, moja likiwa bado linajengwa na lingine linaonekana kuwa ni makaazi rahisi. Yanaonekana yakiwa tofauti. Jengo la ujenzi linagorofa nyingi. Na linaonekana liko katika harakati ya ujenzi.

Bango dogo lenye maandishi limefungwa kwenye mti mkubwa. Nyuma ya mti huo kuna jengo refu lenye madirisha mengi, linaloonyesha mazingira ya mjini. Pia, waya za umeme na uzio wa waya wenye ncha kali vinaonekana kwa mbali

Bango kubwa la biashara linaonyesha matangazo ya Fedha residence likitangaza huduma za hoteli na vyumba vya kukodisha likiweka wazi bei ya kuanzia dola themanini kwa usiku. linatoa namba za simu na anwani. Bango lingine lenye nembo ya serekali ya kaunti linaonekana kando.

Jengo refu jembamba na jeupe linaoenekana likisimama wima chini ya anga la bluu lenye mawingu machache. Ghorofa zake zina balconies na madirisha yenye milango ya kioo ya rangi ya bluu. Nyaya za umeme zinapita mbele ya jengo zikiongeza hisia za maendeleo ya mijini.

Jengo jipya linaloendelea kujengwa linaonekana likiwa na kuta za matofali na paa bado halijakamilika. Nguzo za umeme zimesimama karibu na jengo zikionyesha uwepo wa huduma za msingi. Sehemu ya chini ya jengo imepakwa rangi ya kijani kibichi ikitoa mguso wa tofauti.

Nyumba za kisasa zilizopangwa vizuri zinaonekana, zikiwa na kuta za rangi ya kahawia. Lango kubwa la chuma linafunga njia ya kuingia, likionyesha usalama wa eneo hilo. Paa za nyumba hizo zina muundo wa kisasa na kuna madirisha mengi. Huu unaweza kuwa mfano wa makazi ya ghorofa yaliyojengwa kwa mtindo wa kisasa hapa Nairobi.

Jengo la makazi lenye gorofa linaonekana likiwa na rangi ya kahawia na paa la kijani. Mlango mweusi mkubwa wa chuma wenye mapambo maridadi unafungia ua huo. Dirisha lililo na chuma zinaashiria usalama. Na kuna tanki la maji juu ya taa.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likionyesha madirisha mengi na muundo wa kipekee wa rangi ya njano na nyekundu. Anga lina mawingu meupe yaliyotawanyika likifanya jengo lionekane wazi dhidi ya bluu ya anga. Muundo wa jengo unaonekana kama kuta za matofali na vigae.

Jumba la kifahari la ghorofa nyingi limesimama katikati ya lawn kubwa ya kijani kibichi. Madirisha makubwa yamefunika sehemu kubwa ya kuta yakiruhusu mwanga mwingi kuingia ndani. Miti na mimea ya kijani kibichi imezunguka jumba. likionyesha uzuri wa asili. Anga lina mawingu meupe na buluu likitoa mandhari ya kupendeza.

Barabara pana inaonekana yenye magari machache yakitembea, kwenye upande wa kulia, kuna ua wa kioo unaopamba balcony ya jengo. Kwa mbali, majengo marefu yanaonekana yakionyesha maendeleo ya mijini. Mandhari hii inaashiria maeneo ya kifahari ya makazi, au biashara.

Jengo kubwa la ghorofa mbili limejengwa kwa mtindo wa kitamaduni likiwa na paa la nyasi. Jua kali linaangaza angani likifanya jengo hilo lionekana wazi dhidi ya anga la bluu. Kuta za chini za jengo zinaonekana kuwa zimejengwa kwa mawe au matofali zikitoa msingi imara.

Jengo refu la ghorofa nyingi linaonekana. Limejengwa kwa matofali ya rangi ya machungwa na madirisha ya kioo cha blue . Majengo mengi yamepangwa kwa usawa na yanakaribia kukamilika. Muundo wake unaonyesha maendeleo ya ujenzi mjini.

Jiko la kisasa linaonekana likiwa tupu. Lina makabati ya rangi ya kijivu, meusi na jiko la kupikia. Kuna kisiwa cha jikoni chenye sehemu ya kazi nyeupe. Taa za kisasa zimetundikwa juu ya kisiwa hicho. Sakafu ya mbao inatoa mwonekano wa kuvutia ndani ya nyumba.

Jengo refu la rangi ya njano limejengwa, lina madirisha mengi madogo yenye fremu nyekundu. Upande wake kuna ukuta wa matofali na nyasi kavu. Anga ni safi na bulu, likionyesha hali ya hewa tulivyo.

Jengo refu la kisasa linaonekana likiangazwa na jua. Lina maduka mbalimbali chini na balconies juu. Anga lina mawingu meupe na jua linawakwa kwa nguvu. Hii inaonyesha maendeleo ya mjini na majengo marefu.

Bango jekundu na jeupe lenye ujumbe; 'Commercial Property For Sale' limetundikwa nje ya jengo la matofali, nambari za simu zimeorodheshwa wazi kwa ajili ya mawasiliano.

Jengo refu la ghorofa linaonekana likiwa na mabango mengi. Pia kuna bwawa la kuogelea yenye maji ya blue lililozungukwa na nyasi. Miti mirefu na ya kijani kibichi inafanya mandhari ya nyuma. Hii inaonekana kuwa jengo la makazi la kisasa lenye huduma za burudani.

Mazingira ya jiji yameonyeshwa yakiwa na majengo mengi. Majengo marefu yanajaza anga yakionyesha maendeleo. Kuna mchanganyiko wa majengo ya kisasa na ya zamani. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo lakini bado kuna mwanga wa kutosha.

Majengo mawili marefu yamezingirwa na uwanja wazi. Majengo hayo yanafanana na majengo ya makazi au biashara. Anga la blue lina mawingu dogo jeupe. Hii inaonyesha eneo la maendeleo mjini lenye nafasi wazi.

Jengo refu la gorofa linaonekana likiwa limepakwa rangi. Lina rangi ya kijivu na mistari miekundu wima. Matawi ya miwa yanaonekana juu yakionyesha mimea iliyo karibu. Huenda ni jengo la makazi au biashara linaloonyesha hali ya hewa ya jua kali.

Jengo jipya la ghorofa linaonekana likiwa limejengwa. Lina matundu ya madirisha ya rangi ya zambarau na kijani kibichi. Bango la to let linatangaza vyumba vinavyopanganishwa. Barabara ya udongo ipo mbele, ikionyesha eneo la ukuaji mjini.

Nyumba ndogo imezungukwa na vichaka virefu vya kijani kibichi. Miti mirefu inaongeza uzuri kwenye manthari ya nje. Anga la buluu lisilo la mawingu linaonekana juu. Hii inaonyesha makazi ya kupendeza yenye bustani kubwa.

Ndani ya duka kubwa la Carrefour, mabango makubwa yenye ujumbe wa welcome to Carrefour yamening'inia kutoka dari. Rafu za bidhaa zinaonekana kwa mbali zikionyesha oval mpana wa vitu zinavyouzwa.

Duka hili kubwa linaonyesha safu ndefu za vinywaji, hasa juisi za matunda za rangi mbalimbali, zilizopangwa vizuri kwenye rafu. Kila chupa inaonekana iking'aa chini ya taa za duka. Hali hii inaonyesha sehemu ya duka kubwa, au maduka ya jumla yaliojaa bidhaa.

Jengo kubwa la kisasa lenye bodi nyekundu ya Quickmart na fresh and easy . Mbele ya duka kuna safu ya trolley za ununuzi zilizopangwa vizuri, zikisubiri kutumiwa. Bustani ndogo ya miti midogo imepandwa mbele ya jengo, ikionyesha uzuri wa mazingira.

Kando ya barabara kuna nguzo mbili nyeupe na kijivu zenye michirizi ya manjano. Zimesimama kando ya jengo lenye mabango ya matangazo ya Naivas. Sakafu ina vigae vilivyopangwa vizuri na barabara inaonekana safi. Nguzo hizo zimekusudiwa kuzuia magari.

Mwonekano wa duka kubwa lenye bidhaa mbali mbali zilizopangwa vizuri. Sehemu kadhaa za bidhaa za mkate zinaonekana zikiwa zimewekwa kwenye rafu. Wateja na wafanyikazi wanaonekana wakishughulika ndani ya duka. Taa nyingi zimewekwa juu, zikimulika nafasi yote.

Duka hili lina safu ndefu za rafu ze nye bidhaa mbali-bali, zilizo pangwa kwa utaratibu. Njia kuu ya kati imeachwa wazi kwa ajili ya wateja kupita. Mwangaza wa kutosha, unatoka kwenye taa zilizopo dari. Ukiangazia bidhaa zote. Bidhaa za usafi na za matumizi ya nyumbani zinaonekana.

Ndani ya duka hili kuna sehemu ya matunda na mboga iliyopangwa vizuri matunda mbalimbali kama tufaha, zabibu na mananasi yamepangwa kwa uangalifu kwenye masanduku ya mbao mboga za majani pia zinaonekana zikiwa zimepangwa kwa kuvutia zikionyesha uzuri wa bidhaa safi.

Duka kubwa la kisasa limejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwenye rafu. Bidhaa za kuoka zinazoonekana zikiwa zimewekwa vizuri karibu na sehemu ya kuuzia. Taa nyingi zimewekwa juu ya dari zikitoa mwanga wa kutosha ndani ya duka. Sakafu yenye muundo wa kijometria imeongeza mvuto wa kisasa.

Ukumbi mrefu wa duka kubwa unaonekana, ukiwa na rafu ndefu zilizojaa bidhaa mbalimbali. Bidhaa za vyakula na vinywaji vimepangwa kwa utaratibu kwenye rafu hizo. Sakafu ina rangi ya kahawia, na taa zinazong'aa zinatoa mwangaza wa kutosha. Inaonekana ni duka kubwa la rejareja.

Safu ndefu ya baiskeli mpya imepangwa vizuri ndani ya duka kubwa karibu na baiskeli kuna rundo la viti na troli iliyojaa mipira ya aina mbalimbali sakafu inaonekana safi na kuna bidhaa zingine zinazoonekana kwa mbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa labda supermarket yenye njia ndefu iliyopangwa vizuri. Upande wa kulia kuna nguo za watoto zilizopangwa kwenye reki zikiwa zimefungwa vizuri kwa ajili ya kuuzwa. Upande wa kushoto kuna rafu zenye bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa uangalifu zikionyesha wingi wa bidhaa zinazopatikana.

Pana duka kubwa la Quickmart likiwa limejaa bidhaa mbali mbali. Kwenye kona kuna friji iliyojaa vinywaji vya rangi tofauti na karibu yake kuna vibati vya matangazo. Ishara kubwa nyekundu inaelekeza sehemu ya bidhaa za jumla ikionyesha mpangilio wa duka.

Duka kubwa la jumla linaonekana likiwa limejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo matunda na mboga mboga zilizopangwa kwa ustadi. Wageni wanatembea katikati ya njia, baadhi wakiwa na troli za ununuzi. Kuna friji iliyojaa jibini mbalimbali upande wa kulia. Duka linaonekana kuwa safi na lenye mpangilio mzuri.

Sherehe ya mauzo inaendelea ndani ya duka hili kubwa. Rundo la nguo za aina mbalimbali zimetapakaa kwenye meza ndefu, zikionyesha punguzo kubwa la asilimia sitini. Mabango mekundu yanatangaza big discount na textile fair yakivutia wateja.

Hili ni soko kubwa la matunda na mboga, likionyesha bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri. Migomba iliyojaa ndizi inaonekana mbele, ikifautiwa na mapipa yaliyojaa matunda na mboga mbalimbali. Wafanyikazi na wanunuzi wanaonekana wakitembea kwenye nafasi pana ya duka.

Duka kubwa limepanga mboga. Vyakula vya kijani vimejaa kwenye sehemu ya saladi na mimea. Bango la herbs linaorodhesha aina mbali mbali za mimea. Nuru za kisasa zinatumika kuangazia bidhaa zikionyesha usafi.

Korido pana inaonyesha rafu zilizojazwa bidhaa. Mteja mmoja anaonekana akiskuma troli katikati ya duka. Vikapu vya kienyeji vimepambwa kando ya njia. Hii inaonekana kuwa duka kubwa la bidhaa mbali mbali.

Hii ni sehemu ya duka kubwa la vifaa vya nyumbani. Mashine za kufulia zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Zina rangi na ukubwa tofauti zikionyesha aina mbalimbali. Kuna bidhaa za kusafisha zimewekwa juu ya baadhi ya mashine. Nairobi ina maduka mengi makubwa yanayouza vifaa hivi.

Ndani ya duka kubwa ya kisasa linaonekana. Kuna bidhaa nyingi za vyakula zilizopangwa kwenye rafu. Bango la pastry linaonekana, likionyesha sehemu ya mikate. Hii inaeza kuwa sehemu ya keki, na vitafunwa vya kihindi.

Duka la jibini na vyakula vya Del Catez linaonyeshwa. Rafu za vioo zimejaa aina mbalimbali za jibini zilizopangwa vizuri. Bango kubwa linaonyesha Import Cheese na picha za vyakula vingine. Hii inaonekana kuwa sehemu maalum ya duka kubwa la vyakula.

Kabati la kioo limejaa keki za kupendeza. Keki za siku za kuzaliwa, na zingine zenye matunda zimepambwa vizuri. Pia kuna bidhaa ya kuoka, kama vile, vitafunio vya mikate. Hii inaonyesha duka la mikate au sehemu ya keki katika duka kubwa.

Sehemu ya duka kubwa inaonekana, rafu zimejaa bidhaa mbalimbali, ikiwemo vipodozi. Baiskeli za watoto zimewekwa upande wa kulia. Watu wanatembea kwenye sakafu nyeupe wakifanya manunuzi yao.

Rafu ndefu zimejaa bidhaa tofauti. Kuna chupa za sabuni, vyakula na vinywaji. Duka linaonekana kuwa kubwa na lenye utaratibu mzuri. Mwangaza wa taa za dari unaangaza bidhaa zote vizuri.

Wanunuzi wako ndani ya duka kubwa, mwanamke moja anachagua bidhaa kwenye rafu, rafu zimejaa viyombo vya plastiki na vitu vingi vya nyumbani. Duka linaonekana kuwa na bidhaa nyingi zilizopangwa vizuri, hii ni hali ya kawaida ya ununuzi katika duka kubwa la kisasa.

Jengo la duka la carrefour mega linaonekana likiwa limewashwa na taa za neon usiku. Magari yameegeshwa mbele, na walinzi wanaonekana wamesimama karibu na ishara ya no stopping.

Duka la viatu linaonyesha bidhaa nyingi. Viatu vya aina mbali mbali vimepangwa kwenye rafu nyeupe. Kuna bango la ofa ya asilimia hamsini. Wateja na wafanyakazi wanonekana wakitembea kwenye sakafu nyeupe.

Sehemu ya nyama iliyokatwa inaonekana kwenye chumba cha kuhifadhia. Kuna aina mbalimbali za nyama, ikiwemo ya kusaga na maini. Matunda machache kama ndimu na nyanya, yamepamba onyesho.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa vizuri dukani. Eveready na Monster, zinaonekana, karibu na sehemu ya vyakula vya moto. Wateja wanaweza kuchagua bidhaa, wanazohitaji kwa urahisi. Onyesho la bidhaa, linavutia macho na limepangwa ka biashara.